Mwanaume aliyevaa suti nyeusi amesimama akifundisha juu ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, unavyofanya kazi ndani ya mwili wa binadamu, kuanzia mdomo ni, tumboni, utumbo mwembamba, na utumbo mpana; akitumia ubao kufundishia.

Wanafunzi wakike wakiwa wameketi kwenye madawati yao wakiwa wamevalia vizibao vyekundu, mashati meupe pamoja na sketi za bluu; wakionekana wakiwa wanafanya mtihani. Ukiangalia, unaona kama ni wanafunzi wa shule ya upili.

Wanafunzi wengi au watu wa jinsia ya kiume wakiwa wameketi katika meza ndefu kila mmoja akiwa ameshikilia simu yake na wengine wakiwa wanatumia laptopu ikionekana wakifanya kazi kwa ushirikiano na kwa pamoja.

Kundi la wanafunzi watatu au mafundi wakifanya kazi kwenye simu za mkononi, wote wakiwa kwenye meza moja kila mmoja akiwa na kifaa chake, wanaume wote wakiwa wameinama chini wakifanya kazi kwa umakini, na mmoja wao akiwa na kofia nyeusi kichwani yenye nembo ya kijani.